Hii picha inaonyesha mahitaji ya familia. Naona picha pia naona mahali izo mahitaji zinapatikana kwa mfano kwa mito.

Jengo hili yenye iko na paa la bati linaonyesha kuwa darasa, pia kutoka pembeni iko na rangi ya manjano pamoja na mlango, pia madirisha pia iko na rangi ya blue , pia kuna uwanja mbele ambayo nyasi yake ni kidogo.

Picha hii inaonyesha mwanariadha wa Kenya akiwa katika mashindano ya mbio za kustaafu akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu. Anaonekana akifanya mazoezi au kushindana uwanjani.

Hii picha naona miti ambao umemea vizuri na pia naona anga ni safi ambalo linaonyesha jua.

Hii picha naona miti ambayo imemea vizuri. Pia naona anga ni safi ambalo linaonekana kuna jua. Pia naona kuna chuma na kamba ya ku-raise-ia bendera.